Hapa ni ufuoni mwa baharini kukionyesha kwa umbali majumba ya kifahari ya kugawia chakula watalii wanaozuru maeneo hili na miti mingi mirefu mirefu.